Dawa ya kimiminika ya mbwa na paka, kwa ajili ya kuua bakteria. Ambayo imetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye chupa, inayopatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama.

Dawa ya mbwa ya kidonge, iliyotengezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye kisanduku chenye maelekezo ya namna ya kuitumia, pia kupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatirifu vya mimea na wanyama.

Mbolea ya asili nyingi ikikusanywa na wafugaji ambayo ipo tayari kwaajili ya kwenda kupelekwa shambani, ili kusaidia mimea iweze kustawi vizuri na baadae itoe mazao mengi kwaajili ya kwenda kuuza.

Duka la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama mfano dawa na mbegu za kisasa, kwa ajili ya kusaidia kuongeza uzalishaji wa kilimo na ufugaji, ambapo sehemu ya nje kuna bango limewekwa linalotangaza huduma inayopatikana hapo.

Matikiti maji mengi makubwa, ambapo moja wapo limekatwa na mkulima, ambayo yamevunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, yapo tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili kujipatia kipato.

Karoti nyingi zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambazo zikikusanywa zitawekwa kwenye mifuko na baadae kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Nyanya nyingi nyekundu zilizokomaa zilizopo kwenye mashina mengi, ambayo yamepandwa kwa mstari kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambapo zipo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Mahindi mengi yaliyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo na wakulima wengi, ambalo linahitaji kuendelea kuanikwa ili yakauke vizuri na baadaye kutolewa magunzi ili yawe tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Mahindi mengi mabichi, yaliyokusanywa karibu na shamba kubwa la zao hilo, ambayo yametoka kuvunwa na wakulima wengi, wanayoyaweka kwenye mifuko kwa ajili ya kwenda kuyauuza sokoni ili waweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakiziandaa nyanya nyingi kwa kuziweka kwenye trei, ambazo wamezivuna kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, zilizo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili waweze kujipatia kipato.

Wakulima wakishirikiana kuuza mahindi mengi yaliyokauka, toka kwenye shamba kubwa la zao hilo ambayo inaenda kuanikwa, ili baadae yaweze kutolewa magunzi kwa ajili ya kuwekwa kwenye mifuko, ili yaende kuuzwa sokoni na viwandani.

Mkulima akivuna nyanya nyingi zilizokomaa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, lenye mashina mengi yaliyostawi vizuri, ambayo yamewekewa miti, ili yaweze kuendelea kutoa matunda mengi.

Wakulima wengi wakishirikiana kuvuna mahindi mengi kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambayo yatatolewa majani na kuanikwa, baadaye yataandaliwa na kuwekwa kwenye mifuko ili yawe tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha mboga za majani mbalimbali kwenye bustani kubwa, kama vile chainizi, ambazo zimestawi vizuri tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mimea mingi iliyostawi vizuri kwenye shamba kubwa, ambalo lina mabomba mengi yanayomwagilia mboga hizo, zilizo tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa, kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiiaji, ambapo kuna mabomba mengi yanayopita kwenye maharage yaliyopandwa kwa mstari kwenye vitalu, ambapo mavuno yake yakiwa tayari huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Mkulima akilima shamba lenye ardhi yenye maji, kwa kutumia mashine ya kisasa inayowekewa mafuta ili iweze kufanya kazi, ambapo shamba hilo linafaa kupandwa mimea, kama vile mpunga.

Mkulima akipalilia shamba kwa kutumia mashine ya kisasa, ambalo lina mimea mingi iliyopandwa kwa mstari, ambayo ikikua na kutoa mazao mengi, huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili aweze kujipatia kipato.

Wakulima wakitumia trekta kulima shamba kubwa, linaloandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara, kama vile mahindi, maharage na kunde kwa ajili ya kuuza mavuno yanayopatikana.

Shamba kubwa likilimwa na trekta linaloandaliwa kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara kama vile mahindi, maharage, choroko na kunde kwa ajili yakuuza mavuno yanayopatikana.

Kilimo kikubwa cha kisasa kwa kutumia mashine ambapo kuna mboga nyingi za majani zilizostawi vizuri, zitakapokuwa tayari zitavunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa kwa kutumia mashine ya kisasa, ambapo kuna mimea mingi imestawi vizuri, iliyo tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa, kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Bwawa dogo lililotengenezwa vizuri kwa ajili ya ufugaji wa samaki, ambao wakikuwa huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani; na pia kujipatia kitoweo kwa wafugaji.

Ufugaji wa kisasa wa samaki kwenye kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa vioo, ambacho kimewekewa maji mengi. Viumbe hao wakikua huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili yakujipatia kipato.

Ufugaji wa kisasa wa samaki kwenye chombo kilichotengenezwa kwa vioo na kufunikwa, kilichowekewa maji, ambapo wakikua huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wafugaji kujipatia kipato.

Eneo la msitu wenye miti mingi, vichaka vingi na majani mengi marefu ya kijani, ambapo unasaidia kwa ajili ya kujipatia mbao, mkaa na kuni kwa ajili ya binadamu kuuza, ili aweze kujipatia kipato.

Mto ambao hauna maji mengi, uliopo katikati ya pori kubwa lenye majani mengi, marefu, vichaka vingi, na miti mingi. Pori hilo ni muhimu kwa ajili ya binadamu kujipatia kuni, mkaa, na mbao kwa ajili ya kuuza.

Wananchi wengi wakishirikiana kupanda miti kwenye eneo kubwa la wazi, ambapo ikikua hutumika kwa ajili ya kutengenezea mbao kuni na mkaa kwa ajili ya kuuza ili waweze kujipatia kipato.

Msitu mkubwa wenye majani mengi marefu, vichaka vingi na miti mingi mikubwa. Pia kuna wanyama na ndege wa asili wengi ambapo kuna pango kubwa linalovutia watalii kufika sehemu hiyo.

Sehemu ya kuoteshea mbegu za miti, ambapo kuna miche mingi iliyostawi vizuri, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha kisasa kwenye maji ambapo kuna chainizi nyingi zimepandwa kwenye mabomba, ambazo zipo tayari kuanza kuvunwa, kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha kisasa kwenye maji, ambapo kuna chainizi nyingi zilizostawi vizuri, ambapo zikikuwa na kukomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha mboga za majani kwenye maji, zilizostawi vizuri kama vile chainizi, ambazo zipo tayari kuanza kuvunwa, kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa kwenye mabomba mengi yaliyounganishwa vizuri yenye maji, ambapo kuna mimea mingi imestawi vizuri, ikiwa tayari kutoa mazao mengi, kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Mboga za majani nyingi zilizopandwa kwenye maji ambazo zimestawi vizuri kwenye bustani hiyo, pia zipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Jengo kubwa lililojengwa vizuri, ambapo kuna kuku wengi weupe wa kisasa, waliowekewa vyakula na maji, ambao wakikua huenda kuuzwa kwenye hoteli, sokoni na viwandani kwa ajili ya wafugaji kujipatia kipato.

Trekta iliyotengenezwa vizuri, ikipalilia shamba kubwa la mimea mingi iliyopandwa kwa mstari, ambayo imestawi vizuri. Baadae ikikomaa vizuri hutoa mazao mengi kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji kwenye shamba kubwa, ambapo kuna bomba kubwa linalopita lililounganishwa vizuri, kwa ajili ya kumwagilia maji mimea mingi, iliyopandwa kwa mstari ndani ya bustani hiyo.

Shamba kubwa lililopandwa mimea mingi kwa mstari, ambalo lina bomba linalopita kumwagilia mazao hayo ili yaweze kustawi vizuri, na baadae kutoa mavuno mengi kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na viwandani.

Eneo la bustani ambapo, mkulima anamwagilizia vitalu vingi vilivopandwa mimea iliyostawi vizuri ambapo, mazao yake uvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili yaweza kujipatia kipato.

Sehemu kubwa ya ardhi tambarare, yenye miinuko michache. Pia kuna uoto wa asili wenye miti mingi, vichaka vingi na majani mengi marefu. Ambapo eneo hilo linafaa kwa ajili ya kilimo.

Sehemu yenye milima mirefu na mifupi yenye barafu juu yake, inayozungukwa na uoto wa asili kama vile majani ya kijani, ambapo kuna mandhari nzuri inayovutia watalii.

Mto wenye maji mengi mwembamba ambao ni mrefu, upo katikati ya eneo kubwa tambarare, ambalo lina uoto wa asili, ambao ni majani mengi ya kijani; pia sehemu hiyo inafaa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la ardhi lenye tambarare pia kuna mlima unaozungukwa na majani mengi marefu, vichaka vingi na miti mingi ambapo kuna wanyama wa asili na ndege wanaowavutia watalii.

Sehemu ya ardhi yenye milima yenye barafu, inayozungukwa na uoto wa asili wenye mimea inayostahimili baridi, ambapo eneo hili lina mandhari zuri ya kuvutia watalii waweze kufika.

Eneo lenye mlima mfupi wenye mawe mengi, unaozungukwa na uoto wa asili kama vile majani mengi ya kijani, ambapo sehemu hiyo ina mandhari nzuri ya kuvutia watalii wengi.

Eneo la ardhi lenye milima tambarare na uoto wa asili wenye miti mifupi na majani machache, pia kuna barabara ya vumbi imepita katikati ya sehemu hiyo, inayosaidia kusafirisha watu na bidhaa, kwa kutumia vyombo vya usafiri kama vile magari.

Sehemu ya ardhi yenye miinuko na tambarare ambapo kuna uoto wa asili wenye miti mingi, vichaka vingi na majani mengi marefu ya kijani ambapo kuna wanyama na ndege wa asili wanaovutia watalii.

Eneo kubwa la ardhi lenye tambarare, milima mifupi na mabonde, pia uoto wa asili wenye majani mengi, ambapo kuna watalii wamefika sehemu hiyo ili waweze kujionea mandhari hiyo nzuri.

Banda kubwa la kuku wengi wadogo wadogo, ambao wamewekewa vyakula na maji, iliwaweze kukua haraka na baadae waweze kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wafugaji kujipatia kipato.

Banda kubwa lilotengenezwa vizuri, lenye kuku wengi wa kisasa, ambao hutaga mayai kwa ajili ya kwenda kuyauza sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato, pia wamewekewa vyakula na maji ili waweze kukua vizuri .

Mbegu bora za kisasa za nyanya, zilizotengenezwa kiwandani, na kuhifadhiwa vizuri, ambazo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama. Pia zikipandwa huota na kukuwa haraka na kutoa mazao mengi kwa mda mfupi.

Shamba kubwa la mahindi ambayo yanahitaji kupaliliwa ili yaweze kustawi vizuri, na baadae kukua kuwa makubwa na kutoa mazao mengi ambayo huvunwa, na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Mbegu nyingi zilizochipua kwenye udongo uliowekewa wavu wenye matundu madogomadogo yanayolingana, ambapo mimea hiyo inahitaji kuendelea kumwagiliwa maji mengi iliistawi vizuri na baadae kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi.

Sehemu ambapo kuna mbwa wanaofugwa, ambao hupewa vyakula na matibabu ili waweze kukua vizuri, pia wana banda lao lililojengwa kwa ajili ya kulala. Wanyama hawa ni muhimu kwa ulinzi hasa wakati wa usiku.

Banda la mbwa lililotengenezwa vizuri pia limewekewa wavu sehemu ya mlango ili mnyama huyo aweze kupata hewa ambapo anatumiwa hasa wakati wa usiku kwa ajili ya ulinzi.

Banda kubwa la mbwa, lililotengenezwa kwa vifaa vya chuma na kuezekwa kwa bati, lina sehemu mbili na milango miwili. Pia wanyama hao wamekaa sehemu ya nje, ambao ni muhimu kwa ajili ya ulinzi hasa wakati wa usiku.

Kipeperushi cha kituo cha afya cha kutibu mbwa, paka na sungura, ambapo kuna huduma zinazotolewa, mfano: chanjo, upasuaji na maabara, kwa ajili ya kuwasaidia wanyama hao, ili waweze kukua vizuri.

Eneo la hifadhi ya taifa, ambalo lina miti mingi na majani mengi. Pia kuna wanyama wengi wa asili kama vile twiga, tembo na swala ambao nikivutio kikubwa cha watalii kufika sehemu hiyo.